Mtambo huu wa uzalishaji wa umeme uko katika bonde la ufa umezungukwa na miti mirefu huku mvuke mwingi unatoka kwenye minara ya kupozea na milima yenye mandhari ya mabonde ya ufa yakionekana kwa umbali.

Nguzo ya umeme iliyo sheheni nyaya nyingi zilizo unganishwa na transformer kubwa . Chini ya ngozi kuna vlchaka vya kijani kibichi kuna mpangilio wa nyaya hii ina ashiria mfumo wa usambazaji wa umeme unaotumia nguzo za mbao.

Mtambo huu mkubwa wa kuzalisha umeme umewekwa katika eneo la wazi lenye milima isiyo na miti mingi. Kuna majengo makubwa ya viwanda, mabomba mengi yanayoendesha na minara ya kupozea yenye freni nyingi.

Vereji huu mrefu hutumika kwa ujensi wa miundobinu, wafanyi kazi wamevalia fulana nyekundu na kofia ngumu za kijani, huku wanafanya kazi ndani mvereji huu, na katikati ya sehemu ya nyuma kuna magari kataa na pia majini.

Daraja hili la chuma lina rangi ya kijani likivuka mto tulivu. Kuna mtu mmoja anafurahia kupiga makasi kwenye mashua ndogo ya chini ya daraja na mti wa mchikichi unaonekana upande wa kushoto ukiongezea uzuri wa mandhari hii.

Eneo hili kubwa lilillofunikwa na nyumba nyingi kubwa zilizojengwa kwa mabati zimepangwa kwa wingi na karibu karibu , paa za mabati hizi zina kutu zikitawala mandhari , hii inaonyesha hali duni ya makaazi .

Watu watano wamevalia sare zenye milia nyekundu na meupe huku wanafanya sarakasi katika cha jukwaa la mbao, watazamaji wengi wamekaa kwenye viti vilivyopangwa na umbo la nusu duara na baadhi ya wanamuziki wako kwenye upande wa kushoto.

Eneo hili lina nyumba zilizo jengwa kwa mabati na mazingira machafu mbele yao kuna mto mdogo ulio jaa taka na pia kuna kuku na mbuzi wakitafuta chakula katika uchafu watu wanaonekana wamesimama karibu na makazi haya.

Rundo hili kubwa la taka za plastiki ikiwemo chupa na mifuko zilizotapakaa hadi upeo wa macho chini ya anga la mawingu. Kwa umbali kuna majengo machache na mti hii ikionyejsa kuwa eneo hili ni la kutupa taka.

Twiga huyu mmoja amesimama katikati ya miti mifupi ina vichaka hii ina mandhari ya jiji lenye majengo marefu linalo onekana nyuma jua linachomoza na kuzama nyuma ya majengo haya na kuunda mwanga angavu angani

Kundi la wafamyikazi wengi wakiwa wamevaa sare za kazi za rangi ya kijani kahawia .Wanakusanya takataka nyingi zilizotapakaa barabarani. Baadhi yao wanatumia mifuko mikubwa ya rangi ya buluu kusanya takataka hizi.

Kundi la watu hawa wanatembea kwenye barabara ya udongo uliopandisha milima, huku kuna minara mikubwa ya kuzalisha umeme wa upepo, na kando ya barabara kuna mimea ya kijani kibichi na nguzo za umeme zikipita karibu.

Wanyama hawa wa kundi la punda milia wamejipanga kando ya maji wakiikunywa. Wanaonyesha umoja na utaratibu wao wa asili. Milia yao nyeusi na nyeupe imejitokeza vizuri dhidi ya manthari ya kijani kibichi na maji.

Mandhari hii wazi yenye mti mmoja mkubwa uliosimama katikati ya eneo lenye nyasi ya kijani kibichi. Mbele yake kuna kidimbwi kidogo cha maji na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika ikiashiria mazingira ya asili.

Eneo hili la nje mina milingoti mingi ya bendera iliyopangwa kwa duara kwenye eneo lenye kijani kibichi. Baadhi ya bendera zinapepea huku nyingine zikiwa hazina bendera na nyuma ya mlingoti kuna majengo na magari kwa umbali.

Kundi la watoto hawa wa shule na watu wazima wamesimama nje chini ya miti huku wengi wao wanashikilia miche midogo ya mti. Hii inaonyesha kuwa wanashiriki katika shughuli ya upandaji mti na tukio la mazingira kwa jamii.

Wanawake hawa wawili wanakusanya taka kwenye mto wenye maji machafu. Mwanamke mmoja amesimama ndani ya kikapu kikubwa cha ufumaji huku anajaribu kusanya taka za plastiki kwa mikono yake na mwingine akivuta rundo la taka.

Sanamu hii imezungukwa na uzio wa chuma, na nyuma yake kuna majengo marefu, ishara za barabara na shughuli za watu . Barabara iliyo karibu imeandikwa Kimathi Street ikipitisha eneo la sanamu hii ikiwa jijini.

Mto unaotiririka umejaa takataka na uchafu mwingi uliotupwa ndani yake. Unapitia eneo la viwanda huku kingo za mto zimefunikwa na majani marefu na machafu. Hii inaashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Jengo hili la kumbukumbu la kitaifa la Kenya lina jengo refu la rangi ya njano na nguzo kubwa. Mbele ya jengo hili kuna sanamu kubwa ya Tom Mboya, kiongozi mashuhuri wa kenya, huku watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye bustani hii.

Tingatinga hili kubwa la kijani, la sunny, inafanya kazi ya kuchimba kwenye eneo lenye tope na maji machafu. Hii inaashiria shughuli za ujenzi wa mifereji, huku watu kadhaa wakiwemo wafanyikazi wanaonekana wakiwa karibu na wakitazama.

Mto mdogo uliojaa taka na uchafu unapita katikati ya makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Pande zote za mto huo zimejaa mmea iliyostawia na pia taka zilizotapakaa ikionyesha mazingira yasiyofaa.

Mandhari hii ya asili ikiwa na mto mdogo ina maji ya kahawia yanayopita katikati. Kando ya mto huu kuna mimea ya kijani kibichi na vichaka, huku milima vilivyofunika na msitu minene vikiwa nyuma.

Mnyama huyu wa aina ya punda milia ana pembe ndefu huku amesimama kwenye nyasi ndefu ya kijani kibichi. Kuna mbili kati ya ndege wadogo wakimzunguka, mmoja akiwa mgongoni mwake na mwengine akiruka karibu naye.

Kundi hili kubwa la nyumbu baadhi yao wakishuka kwenye mteremko wa udongo huku wengine wakiwa tayari wameingia ndani ya maji na kuvuka mto. Maji haya yanaonekana yakichemka kutokana na harakati za nyumbu hao

Tundu hili kubwa la mifuko ya plastiki imetupwa chini ikionyesha uchafuzi wa mazingira, huku mwanamke anaonekana nyuma akiendelea kukusanya mifuko hizi zaidi. Anaonyesha juhudi za kusafisha na kukusanya taka hii.

Gari hili la rangi ya dhahabu linaendeshwa kwenye barabara pana nchini, upande wa kulia wa gari kuna daraja refu lililonekana kufika mbali sana likiwa na guzo nyingi uku gari linaonekana kuwa mwendo kasi.

Tembo huyu mchanga anamwaga vumbi juu ya mgongo wake kwa kutumia mkonga. Nyuma yake kuna kundi la watalii waliosimama nyuma ya kamba na wanamtazama kwa shauku. Mandhari haya yakionyesha eneo la uhifadhi wa wanyama pori.

Rundo hili kubwa la chupa za plastiki zilizobanwa zimepangwa katika mirundo mirefu. Hii inaonyesha eneo la kuhifadhi taka ,mazingira haya yakiwa ya viwanda na kuna mtu mmoja mbali akisimama, karibu na kuta.

Mtu huyu wa jinsia ya kiume ameketi kwenye mkokoteni mkubwa uliojaa mitungi mingi ya maji. Mitungi haya ina maumbo na rangi tofauti huku uso wake unaonyesha utulivu na mwenye uchovu mwingi.

Eneo hili la ujenzi ina mifereji mirefu ambapo imefunguliwa kando ya kuta huku kuna udongo na taka zimetapakaa pande zote za mifereji zikionyesha kazi kubwa ya uchimbaji na kuna watu na vifaa vya ujenzi.

Kwenye mahaba wadogo watatu ni aina ya tembo. Wako katika eneo wazi inayoashiria sehemu ya hifadhi ya kulelea tembo. Wawili walio nyuma wamefunikwa na mablanketi na nyuma yao kuna watu wawili waliovalia sare ya kijani kibichi.

Ndege huyu wa aina ya korongo mweusi anatambulika kwa taji lake la dhahabu linalofanana na manyoya magumu. Manyoya ya kijivu kwenye mwili wake na baadhi meupe na meusi kwenye mabawa zake. Huku akiwa na rangi nyekundu iliyopo kwenye mkia wake.

Mtu huyu wa jinsia ya kiume ameketi juu ya chombo huku akitoa maji kwenye bomba na kuenda kwenye chupa ndogo za plastiki za maji. Upande wake wa kushoto kuna mto mdogo wenye maji chafu na umejaa taka mingi.

Katika makazi haya, kuna njia nyembamba ya watembea kwa miguu na upande wa kushoto kuna majengo ambayo yamejengwa kwa mabati, huku ukiashiria kuwa ni makazi duni, na upande wa kulia kuna mto ambao umejaa maji machafu.

Nyani huyu mwenye manyoya ya kijivu ameketi chini kwenye ardhi ya rangi ya udongo, huku ameshikilia na kula kitu kinachofanana na mboga. Karibu naye kuna mabaki ya mboga ya kijani kibichi yaliyotawanyika.

Watu hawa wawili wanashughulika na shughuli zinazohusiana na maji na udongo. Mwanaume aliye mbele amesimama na anamwaga maji kutoka kwenye chombo kikubwa cha njano kwenye udongo, huku akimwagilia mmea mdogo akijaribu kuweka unyevu.

Mnyama huyu anayeitwa kifaru anaelekea mbele huku juu wa mgongo wake kuna kifaa kidogo kama kifwatiliaji na nyuma yake kuna mwanaume aliyevaa sare ya kijani kibichi kuashiria mlinzi wa wanyama pori.

Jengo hili maarufu la kihistoria KICC, kinajulikana ni mnara mrefu wa duara wenye rangi ya kahawia nyekundu. Kwenye sehemu yake ya juu kabisa kuna banner la bluu lenye jina la Samsung.

Katika mandhari hii ya wanyamapori, kuna eneo la wazi lenye nyasi huku kuna swala watatu wanatembea kuelekea kushoto. Wana pembe ndefu zilizopinda na miili yao ina rangi ya kahawia dhahabu upande wa juu na nyeupe chini.

Kundi hili la watu tisa wakiwemo wamaasai, wazee na vijana. Wengi wao wamevalia shuka za kitamaduni za rangi nyekundu na nyeusi, ambazo ni mavazi ya kawaida ya kimaasai, huku wanawakilisha uzuri wa tamaduni wao na ukaribu kwa watalii.

Ndani la jengo hili lulu. Mepambwa vizuri kwa bustani na mantari ya asili. Karibu na mchi kunabuwa wa ndogo la maji likiwa na mimea ya majani ndani yake. Maji haya ya nenekana kwa meusi kidogu kuchotana na kivuli.

Eneo hili lina nyumba nyingi zilizojengwa kwa kutumia vifaa visivyo imara kama vile mabati ya kutu, mbao na udongo, huku katikati kuna mkondo wa maji unaopita kwa makazi hayo, ikionekana kuwa machafu na yenye rangi ya kahawia.

Hawa ni aina ya tumbili. Wameketi kwenye nyasi huku mmoja ambaye ni mama amemshikilia mtoto wake mdogo mwenye rangi zinazofanana akiashiria ulinzibna upendo kati ya mama na mtoto.

Mnyama huyu anayefahamika kama fisi amesimama akitazama kitu kwa makini. Eneo ambayo amesimamia lina nyasi ya kijani kibichi na ukavu kiasi. Ana manyoya ya rangi ya kahawia na madoa meusi.

Tembo hawa watatu wako kwenye mazingira ya vichaka. Wamejipanga kando kando wakionyesha miili yao mikubwa, masikio yao makubwa na mikonga yao. Tembo wa mbele anatumia mkonga wake kuchuma majani kutoka kwenye mmea.

Tinga tinga hili kubwa la kijani linabomoa jengo, huku linaacha nyuma rundo kubwa la vifaa vilivyoharibika kama mabati, mbao na uchafu mwingine. Hii inaashiria uharibifu mkubwa wa mjengo kutokana na ubomoaji.

Maabara hii ya kisayansi ina watu wawili, mwanamke na mwanamume ambao wamevaa makoti meupe ya maabara huku ina meza ndefu ya mbao iliyojaa chupa, vifaa vya maabara na vifaa vingine vya kisayansi.

Ndege hawa wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu huku maua madogo ya njano yakionekana hapa na pale. Mwili yao una manyoya ya kijivu na mabawa meusi na meupe. Moja anatazama upande wa kulia na mwingine anatazama mbele.

Wanyama hawa wa porini wenye kundi la punda milia wanaonekana wakivuka bara bara kwa upande wa kulia na kushoto kwa umbali kuna majengo ya jiji ina maana kuwa eneo hili liko karibu na jiji.

Eneo hili kuna manyumba ya matope, na nyuma yake, kuna nguruwe ambao wanatafuta chakula kutoka kwenye taka, na kando ya taka kuna maji machafu, inaonyesha uchafuzi wa mazingira na hali mbaya ya maisha.

Makutano ya barabara hii ina shughuli nyingi wakati wa mvua. Kuna magari mengi yanayosubiri kwenye taa za trafiki. Kando ya barabara ina ishara ya trafiki inayoonyesha kuwa kuna kivuko cha watembea wa miguu na baadhi ya watu wanasubiri.

Barabara hii ina magari yanayosafiri yakiwemo malori mawili meupe na magari mengine madogo. Upande wa kushoto wa barabara kuna miti mingi na upande wa kulia kuna barabara ya wanaoenda kwa miguu na mabango ya biashara.

Makutano ya barabara hii ina shughuli nyingi. Kuna magari matatu na waenda kwa miguu wanaotumia barabara hii, taa za trafiki zinaonekana zikiwashwa nyekundu kuashiria kusimama kwa magari na kuruhusu waenda kwa miguu kuvuka.

Basi hili ya rangi ya bluu lenye maandishi ya Marcos limeegeshwa kando ya barabara huku kuna mtu ambaye amesimama kwenye mlango . Nyuma ya basi kuna magari mengine na barabara enye mzongamano kwa magari ikionyesha maandari ya jiji.

Barabara hii ina shughuli nyingi. Kituo cha makumbusho ya kitaifa ya Kenya kinaonekana kwa nyuma huku magari na mabasi yakionekana yakipita barabarani na watu wanatembea kando wakionyesha mandhari ya jiji lenye pilka pilka.

Basi hili ndogo la abiria limepakwa rangi ya buluu, kijivu na kijani. Mtu anatembea karibu na basi hilo ambalo limeegeshwa kando ya barabara na kwenye upande kuna maandishi ya Metro Trans na namba MTZ 08 .

Pikipiki tatu aina ya tuktuk zimepaki kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Ina rangi tofauti na zimebeba matangazo ya huduma za usafiri. Kwenye paa kuna bango lenye orodha ya maeneo ya Jogoo road kuashiria ni njia kuu ya usafiri.

Basi hili ndogo la abirira limeegeshwa kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Imepambwa kwa rangi za kuvutia za chungwa, buluu, na nyeupe. Watu wamekusanyika karibu na basi hii wakionyesha shughuli za usafiri wa umma jijini.

Barabara hii yenye shughuli nyingi ina msongamano wa magari mbalimbali kama vile lori na magari madogo. Upande wa kulia kuna majengo marefu yenye ghorofa nyingi huku upande wa kushoto kukiwa na njia ya watembea kwa miguu.

Matatu hayo yenye rangi ya chungwa na michoro maridadi imesimama kwenye kituo cha mabasi. Watu kadhaa wanatembea karibu na matatu na baadhi yao wamesimama wakisubiri usafiri. Nyuma kuna majengo marefu na mabasi mengine.

Barabara hii ina shughuli nyingi ya usafirishaji ya umma iliyojaa magari, mabasi na watu wanaotembea. Mabasi mengi yameegeshwa kando ya barabara yakionyesha kuwa kuna kituo cha mabasi na sehemu ya kupakia abiria.

Barabara hii kuu yenye njia mingi ina magari mengi yakitembea pande zote mbili. Kuna ishara za barabarani zinazoonyesha maelekezo mbalimbali na pia jengo refu la kisasa likionekana kwa umbali, ikionyesha mazingira ya jiji.

Kuna msongamano wa magari ya usafiri wa umma, magari yameegeshwa kando ya barabara yenye majengo marefu, huku yana mabango yanayoonyesha maeneo ya kwenda Nyeri direct, na Nakuru direct, kuwa hili ni kituo cha usafiri wa eneo hizi.

Barabara hii yenye shughuli nyingi ina mabasi kadhaa zilizopambwa kwa rangi ya kijani kibichi za kuvutia. Watu wanatembea kando ya barabara wengine huku wengine wakisuburi usafiri wakifanya shughuli zao za kila siku.

Katika kituo hiki cha mabasi, kuna magari kadhaa yanayoonekana kua matatu, yakiwa na maandishi kama, Kukena Sacco, na Nakuru City Direct, au Karatina Nyeri Direct. Hii ikionyesha njia zinazozipitia kwa usafiri.

Basi hili ya rangi za buluu na nyeupe yenye maridadi imesimama barabarani, huku watu wanatembea kando ya barabara na karibu na matatu haya. Wengine wanaonekana wakipanda na kushuka na nyuma ya matatu kuna majengo.

Basi hili la abiria, la kampuni ya Citi Hopa Next limeegeshwa barabarani, huku limepakwa rangi ya kijani na nyeupe. Lina nembo ya Citi Hopa Next na nambari 724, huku abiria na watu wengine wamesimama kando ya basi hii.

Eneo hili la barabara lina shughuli nyingi ikionyesha usafiri wa umma. Kuna basi kubwa lenye rangi ya kijani kibichi, nyeupe na nyeusi. Lina nembo ya citi hoppa next na nambari tisa mbili mbili huku imeandikwa Isuzu.

Eneo hili lina shughuli nyingi ya kituo cha mabasi. Watu kadhaa wapo karibu na basi na baadhi yao wamebeba mizigo huku wakionekana wakisaidia na abiria wenzao. Kijana mmoja amebeba mfuko mkubwa mweupe kichwani.

Barabara hii ina shughuli nyingi ya usafiri wa umma, huku mabasi madogo yaliopakiwa yakisubiri abiria. Watu wanaonekana kwenye barabara hii, na mabango ya matangazo na namba za simu yakining'inia kutoka kwa mti na nguzo.

Kituo hiki cha magari kina magari mawili ya abiria inayosubiri kujaa, huku moja ina maandishi ya Mombasani, nyuma kukiwa na majengo ya ghorofa yenye biashara mbalimbali na mabango mengi makubwa yenye matangazo ya biashara

Kwenye barabara hii kuna alama zinazoonyesha mipaka ya vichochoro na sehemu za kutenganisha magari. Kuna gari jeupe aina ya matatu na nyuma yake kuna basi lenye rangi zambarau na nyekundu. Hii inaonyesha shughuli za usafiri.

Barabara hii imejaa magari ikiwemo gari ndogo jeusi upande wa kushoto na gari jeupe upande wa kulia. Nyuma yake kuna basi la abiria lilioandikwa Vetiron na upande wa kushoto kuna kundi la watu ambao wameketi chini ya mti ya mnazi.

Basi hili la abiria is rangi ya waridi limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wanapanda na kushuka na wengine wakitembea kando ya barabara .Nyuma ya basi kuna majengo ya jiji na ubao mkubwa wa matangazo.

Barabara hii ina magari na watu wengi ikionyesha kuwa ni eneo lenye shughuli nyingi za kibiashara na usafiri. watu wengi wanatembea pembeni ya barabara huku wakiwa wamevalia nguo za kawaida za kila siku.

Eneo hili lina shughuli nyingi, likiwa na magari mengi, mabasi ya abiria na watu wanaotembea barabarani. Ina majengo marefu yanayopakana na barabara ikiashiria eneo la mjini, la msongamano wa magari na watu.

Eneo hili lina majengo na mabasi mawili yakiyopakiwa mbele ya majengo haya. Basi la mbele lina madirisha mengi madogo na yamefungwa ya kijani kibichi ilhali upande wa kushoto kuna basi lingine kubwa lenye rangi nyeusi.

Katika kituo hiki ina mchanganyiko wa mabasi, matatu na lori. Hii inaashiria kunazo shughuli nyingi la usafiri wa umma. Nyuma ya kituo kuna majengo marefu na miti mirefu ya kijani kibichi.

Barabara hili limejaa magari ya usafiri wa umma, huku watu wengi wanatembea baadhi wakiwa wamebeba mizigo na wengine wamekaa pembeni. Mmoja wa watu kwenye stuli akitumia simu yake na kuna troli la mkono lililobeba mizigo.

Eneo hili lina magari kadhaa ikiwemo matatu ya rangi ya chungwa yaliyosimama barabarani. Watu wanatembea kando ya barabara na wengine wakipanda na kushuka kutoka kwa magari haya ya umma huku nyuma ya matatu kuna majengo marefu.

Hili ni kituo cha magari yenye shughuli nyingi za usafiri wa umma. Kuna gari dogo la matatu ambalo lina rangi ya kijivu na lina namba ya usajili KCE 285. Juu ya paa la gari kuna mabegi na mizigo.

Eneo hili lina shughuli nyingi, likiwa na majengo mbalimbali na magari kadhaa, ikiwa ni pamoja na magari matatu yameegeshwa kwa ajili ya abiria. Kwenye eneo hilo pia kuna mabango mengi yanayoonyesha majina ya kampuni za usafiri, zikionyesha kwamba ni sehemu kubwa ya usafiri

Eneo hili la usafirishaji wa umma una magari kadhaa meupe, aina ya matatu. Juu yake ina mabango yakionyesha njia kama vile Nakuru city Direct, Kukena Sacco na Karatina Nyeri Direct, ikionyesha kuwa haya ni vituo vya mabasi ya maeneo haya.

Hiki ni kituo cha magari ya usafiri wa umma. Kuna basi kubwa lenye rangi ya bluu na njano. Kwenye dirisha la abiria kuna bango ndogo na abiria wawili wamesimama kando lenye nambari thelathini na nne na hamsini ikiashiria nauli.

Basi hili la abiria limepakwa rangi ya pinki na baadhi ya sehemu zikiwa zimepakwa rangi nyeusi. Ina maandishi na nambari ya usajili KCE 216K ambayo inadhibitisha kuwa ilisajiliwa nchini Kenya.

Basi hili la kisasa lina rangi nyeupe , kijani kibichi na nyeusi. Lina nembo yenye maandishi City Hoppa next na nambari 922 mbele yake na muundo wake ni wa Isuzu na lina namba ya usajili KDQ 820S/

Barabara hili lenye mwelekeo mmoja linaendeshewa magari saba. Moja ikiwa basi kubwa la abiria lenye jina Rayan ikitoka upande wa kulia kando ya ukuta mrefu na magari mengine madogo yakiwemo ya rangi nyeupe.

Watu wanne wanne wanatembea kando ya stesheni ya magari ikiwemo mwanamke mmoja na wanaume watatu mwanamke huyu amebeba bagi kwenye mkono wake na mwanume mmoja amebeba chupa la maji kwenye mabega yake wengine wawili wakibeba mizigo midogo kwenye mikono yao.

Basi hili lenye maandishi ya metro trans , linaonekana likisafirisha maabiria, huku madirisha yake kadhaa yanaonekana yamefunguliwa, na mwanamke mmoja amesimama kwenye mlango, amevalia shati nyekundu, na suruali nyeusi.

Abiria wanaabiri basi katika stesheni ya City Hoppa huku basi la katikati likiwa na lebo kuonyesha njia ambalo basi hili litapitia na maeneo tofauti tofauti kuwaelekeza maabiria.

Maafisa wawili wa trafiki waliovalia koti la manjano na kofia nyeupe. Moja akiwa anatembea katikati ya basi mbili na gari jeusi wa pili akiwa kando ya pikipiki, wanasaidia kuimarisha msongamano wa magari jijini.

Eneo hili kuna pipa kubwa la samawati lililowekwa juu ya kikapu cha takataka na juu yake kuna katoni ya maziwa na chini yake kuna mfuko mweusi uliojaa taka na nyuma yake kuna dirisha lenye fremu ya chuma.

Rundo kubwa la takataka zimetapakaa sehemu kubwa ya ardhi ikiwemo mifuko ya plastiki, nguo changavu na mabaki ya chakula huku nyuma kuna ukuta wa matofali. Hii inaashiria uwepo wa uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Lori hili la mzigo lililopakiwa kupita kiasi limeegeshwa kando ya barabara huku nambari ya usajili ikionekana nyuma KCB 6646. Hii inadhibitisha kuwa lori hili limesajiliwa nchini Kenya.

Paa la jengo hili lina matanki makubwa meusi ya kuhifadhi maji. Matanki haya ya plastiki yamewekwa juu ya sehemu tambarare huku katika tanki la kulia ina sehemu ya maandishi yenye Tekno Tank kuonyesha kampuni iliyohifadhi tanki hivi.

Kwenye ukingo wa mto huu kuna rundo kubwa la takataka ambazo zimerundikwa kwa muda mrefu na baadhi zikionekana kuingia ndani ya maji. Inatoa taswira mbaya ya uchafuzi wa mazingira hasa katika maeneo haya makazi na ya watu.

Lori hili kubwa la kuchimba kisima lina rangi ya bluu nyepesi na lina nembo ya keyway.co.uk . Lina matairi makubwa na lina viti viwili vya magurudumu mbele na viti viwili vya nyuma. Limesimama kwenye eneo lenye udongo kavu.

Lori hili kubwa la mzigo lenye rangi ya kijani kibichi imebeba watu kadhaa juu yasehemu yake ya nyuma huku baadhi yao wakiwa wamekaa na wengine wamesimama na lina vibandiko viliyoandikwa simple na direct .